Huku kuna watu mbali mbali miongini mwa watu hawa ni majaji kama vile, Philomena Mwilu na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. Vile vile Kuna mstahafu rais Uhuru Kenyatta.

Huku ni uwanjani. Tunaweza kuwaona wachezaji wa nchi ya Kenya. Vilevile kuna sehemu ambapo inaonyesha bendera ya nchi ya Kenya na mahali ambapo imeandikwa Kenya. Ni dhahiri kwamba wachezaji hawa wanataka halafu wacheze uwanjani.

Hapa ni nyumba ya huduma ,tunaweza kuwaona watu mbali mbali miongoni mwao ni yule ambaye anafanya kazi katika ofisi hizi na wengine wamekuja ili kuweza kujipatia huduma za serikali katika mahali hapa.

Hapa ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya, tunaweza kuona watu wawili mmoja ambaye anaonekana kwamba huenda ni afisa ambaye ametembelea katika ofisi hii ili aweze kuchukua maelezo mbalimbali.

Huku ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya. Tunawaeza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hii. Mahali hapa hupeana huduma kwa wananchi hasaa za serikali.

Hao ni wachezaji uwanjani, wanajiandaa kuanza mchezo , naona wamekaribiana sana wanaomba ili waeze kuanza mchezo, pia naweza kusema wamevaa suruali jeusi na shati za manjano.

Huko ni sehemu ya idara ya uhamiaji katika nchi ya Kenya. Tunaweza kuona watu mbalimbali, miongoni mwao ni askari pamoja na Naibu Rais wa Kenya, Kithure Kindiki.

Hapa ni ofisi ya huduma tunaweza kuwaona watu wanaofanya kazi katika ofisi hii . Mahali hapa hupeana huduma za serekali kwa wananchi wote ambao wanahitaji msaada.

Huku ni ofisi ya huduma, tunaweza kuona watu mbalimbali ambao ni dhairi kwamba uenda ni wafanyakazi katika sehemu hii, katika mahali hapa upeana huduma za serekali kwa wananchi wote.

Hapa ni sehemu ambapo wametenga ili waweze kupeana huduma za serikali kwa wananchi, tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hii na wengi ambao ni wadhahiri kwamba ni wakenya ambao wamekuja ili kupewa usaidizi ama kuhudumiwa.

Hapa kuna watu mbalimbali, wengine wao ni viongozi, kuna hata majaji na vilevile tunaweza kumuona rais wa nchi ya Kenya ambaye anajulikana kwa jina William Ruto.

Hapa namuona Jaji Mkuu Martha Koome. Ana Bibilia mkononi na ameiinua. Ni kama anaapishwa kuwa Jaji Mkuu. Pia amevaa nguo rasmi ya kazi.

Hapa ni hafla ya uapishaji wa rais. Tunaweza kumuona mke wake rais, Rachel Ruto pamoja na rais wa nchi ya Kenya, William Samoei Ruto, ambaye anainuwa Biblia ishara kwamba anataka alafu aingie ofisini aanze kazi.

Hapa ni nyumba ya huduma katika nchi ya Kenya, tunaweza kuona watu mbalimbali ambao wameketi ni dhahiri kwamba wao ni wananchi ambao wamekuja katika ofisi hii ili waweze kupata huduma za serikali.

Hapa naweza kumwona mwanasheria mkuu Martha Koome ,ako na kipasa sauti na anaonekana ni kama ana zungumza , huenda anahutubia wanahabari au wanasheria wenzake.

Hapa ni hafla ya uwapishaji wa rais. Wao wako katika uwanja wa Kasarani. Kuna umati wa watu ambao wamehudhuria. Tunaeza kumuona mke wake wa rais Rachael Ruto pamoja na rais William Ruto ambaye ameinua biblia.

Hapa naeza kuona wachezaji wa kike wa mpira wa kandanda naeza kuona timu nzima la watu kumi na moja. Hawa wachezaji wamekaa kupigwa picha wengine wamesimama na wengine wakainama huwenda ni wakati wa mchezo na wamemaliza kucheza.

Hapa kuna watu wawili wanaume. Mmoja ameinama na mwingine ako na mpira. Hawa ni wachezaji wa mpira ya kikapu. Mmoja amevaa nguo ya kijani kibichi na mwingine amevaa nguo nyeusi. Yule mwenye ako na nguo nyeusi nguo yake imeandikwa Kenya. Huyo mwingine siwezi jua ni ya nchi gani.

Naweza kuona watu. Hao watu ni wanaume na wanawake. Hao watu ni kama ni wafuasi wa PNU. PNU ni chama, kwenye taifa ya Kenya. Pia naweza kusema kuwa wameva sare za hiyo chama ambayo ni kofia na pia mashuka wameweka kwenye shingo.

Hapa ni uwanja uwanjani kuna wachezaji wa voliboli, wako wakimenyana, kuna timu mbili ambao wanacheza pia naweza kuona mashabiki wamekuja kushabikia mchezo.

Hao ni wanachama wa chama cha ODM. Chama cha ODM ni moja ya chama ipatikanao inchini Kenya. Naeza kusema ni wanachama kwa sababu wamevaa kofia za chama. Wanachama hao ni kama wamekuja kuongea na watu au wamekuja kuhutubia wanahabari. Naeza kumtambua mheshimiwa Okoth Obado.

Hapa naona watu wawili. Mwanamke na mwanaume. Mwanamke anahudumu kwenye ofisi za huduma Kenya na mwanaume ametembelea ofisi hiyo aweze kuhudumiwa. Naona wanajadiliana vitu kadhaa na hata kuna kompyuta. Huenda anataka msaada wa aina yoyote kama kutafuta kitambulisho na mengine mengi.

Hii ni nyumba ya benki. Tunaona watu kwenye foleni wameketi. Pia tunaona watu wengine, wamefika tayari wakaudumiwe. Pia tunaeza kuona mlinzi anatembea akiangalia na kutazama tazama mtu asiweze kuruka foleni. Hii huenda ni ulinzi yeyote kama equity .

Hapa ni nyumba ya huduma, tunaweza kuwaona watu mbali mbali, miongoni mwao ni wale ambao wanafanya kazi katika ofisi hizi. Sehemu hii husaidia wananchi kuweza kupata huduma mbali mbali za serikali.

Huku ni ofisi ya huduma. Tunaweza kuwaona watu mbali mbali, wanaofanya kazi katika mahali hapa, sehemu hii husaidia sana wananchi kwa vile inaleta ama inatoa huduma za serikali.

Hapa naona wanawake wanne, wanawake hao wamevaa jazi nyeusi yenye maandishi mekundu. Mmoja wao amebeba mipira miwili ya mchezo wa kikapu huenda hawa ni wachezaji wa mchezo wa kikapu. Pia nyuso zao zimejaa tabasamu nyingi sana, huenda wamecheza na wameshinda mchezoni.

Hapa ni barabarani na ni sehemu ya kituo cha pikipiki kwa vile tunaweza kuona pikipiki mingi ambazo zimesimama kando ya barabara. Wakati ambapo mtu una haraka unaweza kupanda pikipiki.

Hapa ni ofisi ya huduma tunaweza kuwaona watu wawili moja ni yule anayefanya kazi katika sehemu hii, na mwingine ambaye huenda amekuja hili aweze kupata hudumu za serekali katika mahali hapa.

Hapa kuna watu wanawake na wanaume. Naeza kumtambua mweshimiwa Raila omolo Odinga pia kuna wanasiasa wengine. Baadhi yao wamevaa kofia ya chama cha ODM.

Hapa naweza kuona viongozi wa nchi ya Kenya. Naweza kuona rais wa Kenya, William Samoei Ruto, amesimama na ameweka mikono juu. Pia naweza kuona kiongozi, mheshimiwa Raila Amollo Odinga, amevaa nguo nyeupe na ameketi chini. Pia kuna viongozi wengine ambao wameketi, nikama kuna mkutano ambao wamehudhuria.

Hapa naona wanasheria kadhaa , Wanaume kwa wanawake. Mbele yao Kuna mwanasheria mkuu. Jina lake ni Martha Koome. Hawa wanasheria wamekuja kuongea na wanahabari. Ni kama Wana jambo ambalo wanataka kupitisha kupitia kwa wanahabari hao.

Hapa ni uwanjani tuweza kuwaona umati wa watu ambao wameketi wengine wamesimama ni dahiri kwamba watu hawa ni mashabiki wa timu fulani ambayo labda inacheza uwanjani.

Hapa tuweza kuwaona wanasiasa moja akiwa ni mstaafu rais Uhuru Kenyatta na pamoja na mwanamke anayejulikana kama Millicent Omanga.

Hili ni ofisi la benki. Watu mbalimbali wako kwenye foleni tafauti tafauti. Kuna wanawake kwa wanaume . Pia naweza kusema kuna runinga imewekwa hapo juu ingawaje kwa sasa imezimwa. Kwenye benki mtu hutafuta huduma mbalimbali kama kutoa pesa au kuweka pesa na uduma nyinginezo.

Huku ni uwanjani kwani tunaweza kuona wachezaji wa timu moja na ni dhairi kwamba wao ni wachezaji wa soka. Vile vile tunaweza kuwaona watu ambao wameketi ni dhahiri kwamba uenda wao ni mashabiki.

Hapa kuna mtu ambaye anaendesha pikipiki. Nyuma yake kuna mtu ambaye huenda ni mteja wake. Wako kwenye barabara. Kando ya hio barabara, kuna sehemu ambaye inapitisha maji ya taka. Pia sehemu hii, ni kama, ni pahali pachafu. Mbele yake kuna nyumba kadhaa ambayo yamejengwa karibu na hiii sehemu.

Hapa ni uwanjani tunaweza kuwaona wachezaji wa timu mbili wao wanacheza mchezo wa soka vile vile kuna watu ambao wamefurika katika uwanja huu kwani nidhahiri kwamba wao ni mashabiki.

hapa ni uwanjani kuna umati ya watu ambao waonekana, miongoni mwao wamevaa shati ya kijani kibichi, ni dhahiri kwamba hawa ni washabiki wa timu ya Gormahia FC huenda wamekuja ilikutazama mchezo ukichezwa.

Huyu ni kiongozi wa kitambo wa gavana wa Nairobi mheshimiwa Evans Kidero ,hapa naona anakula kiapo ameshika bibilia mkononi ,kwa maoni yangu huu ni ule wakati alipokuwa ameshinda kiti cha ugavana wa Nairobi.

Hapa naona viongozi wa kitambo wa nchi ya Kenya. Naona aliyekuwa rais ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Pia naona aliyekuwa gavana wa Nairobi, Mheshimiwa Kidero. Nyuma ya Uhuru kuna mlinzi wake. Pia naona viongozi wengine kando kando yao na nyuma yao. Ni kama wanaelekea kwenye mkutano fulani.

Hapa kuna watu mbalimbali ambao wameweza kushika viti. Miongoni mwao ni vingozi kama vile gavana wa Nairobi vilevile ninaweza kumuona jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome.

Hapa ueda ni uwanjani kwani tunaweza kuwaona watu wanaonekana kuwa ni wachezaji. Wao wameweza kushinda katika mchezo waliocheza kwa vile wanainua kikombe juu.

Hapa naona wanaume watatu, wawili wao wamevaa jazi nyekundu, mmoja amevaa jazi nyeupe. Hao wanaume wamejichora usoni mwao, wamechora bendera ya Kenya Kwa mwili mwao. Pia ninaweza kusema wako na tabasamu usoni mwao. Na pia naeza kuona wanajipiga picha na wakona furaha nyingi sana.

Hapa kuna watu watatu moja ni rais wa Kenya William Samoe Ruto mwingine ni jaji mkuu wa Kenya mweshimiwa Martha koome, na pia kuna spika wa seneti mweshimiwa Wetangula, wakisimama na wameshika kitu mikononi mwao walichukua picha.

Hapa naona watu wamesimama , wanaume na wamama. Pia kuna mwanamke anaonekana ameketi mbele yao. Ni kama kuna mkutano . Pia naweza kuona hawa watu wamevaa sare za kazi ambazo ni shati nyeupe na baji ya kazi. Wamesimama mbele ya ofisi za huduma center ambazo zinapeana huduma za serikali ya Kenya.

Hapa tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja ambaye ni jaji mkuu katika nchi ya Kenya Martha Koome na mwingine ni rais wa nchi ya Kenya William Ruto. Wote wameweza kushika jeti kwenye mikono yao.

Naeza kuona watu wengi wao wamevaa jazi nyekundu pia naeza kuona wako na bendera ya nchi ya Kenya Hawa watu wamesimama na wameweka mkono juu kwa maoni yangu Hawa watu wako uwanjani wanasherekea mchezo kwa wakati huu.

Kwenye picha tunaweza kuona watu mbalimbali miongoni mwao ni majaji, na tunaona kuwa kuna wale ambao wameshika bibilia huku wakiongea ishara kwamba wao wanaapa ili waweze kushika watamu wao katika ofisi.

Apa ni uwanjani. Uwanjani kunachezwa mchezo wa neti boli. Ni mcheza ya akina dada. Pia tunaona mashabiki wamejitokeza kwa wingi kuja kuweza kushabikia huu mchezo.

Huku ni jalala, kwani kuna takataka nyingi , ambazo zimetapakaa, ishara kwamba ni sehemu pa kutupa takataka, ni vizuri kunadhifisha mazingira .

Hapa naweza kuona zoezi la upigaji wa kura, watu wako kwenye foleni wakingojea zamu yao ya kupiga kura, pia kuna mtu anayesaidiwa na mhudumu wa upigaji wa kura, anampaka rangi kwenye kidole, hapo kando kuna mtu mwingine anayechukua video ya zoezi hilo.

Hapa ni uwanjani tunaweza kuona timu ya wachezaji wabandari, wameweza kuvaa sare za rangi ya samawati na nidhahiri kwamba wametoka kucheza mchezo.

Naweza kumwona mwanasheria mkuu wa Kenya, Maartha koome. Huyu mwanasheria mkuu ameketi kwenye kiti na kuna microfoni mbele yake. Ni kama ameketi kwenye kikao na yeye ndio anasimamia hili kikao.

Hapa tunaweza kuona magari mbalimbali, pamoja na mtu ambaye amesimama huku ameshika pasipoti yake pamoja na karatasi mkononi. Ni dhahiri kwamba huyu ameweza kujipatia pasipoti na anaweza kusafiri katika nchi mbalimbali.

Hapa kuna watu wanaume. Wanaume hao wamevaa nguo za michezo. Nguo hizo zimeandikwa KDF . Hao wamesimama kupigwa picha. Na pia naweza kuona hawana furaha. Kwa mtazamo wangu ni kama wameshindwa kwenye mchezo.

Hapa naona wachezaji uwanjani, wachezaji hao ni wa mpira wa kandanda pia naona mashabiki wengi wamekuja kushabikia. Mimi hupenda kushabikia mchezo wa kandanda wakati ambapo sina kazi la kufanya mimi huenda kushabiki.

Hapa naweza kuona watu mbele kabisa kuna watu watatu, mwanaume mmoja na wanawake wawili. Hawa watu wamevaa jazi nyekundu na pia mwanaume amejipaka rangi usoni. Naweza kusema hawa watu ni mashabiki wa timu fulani huenda kuna mchezo ambao unachezwa.

Hapa ni ofisi ya sitima katika nchi ya kenya. Tunaweza kuwaona watu wengi ambao wameketi chini wengine wamesimama ni dhahiri kwamba watu hawa wamekuja katika sherehe hii Hili kujipatia misaada ya sitima.

Hii ni ofisi ya huduma kenya huduma kenya huhudumia wananchi wakenya kwa huduma mbalimbali kama kupata kitambulisho. Ukitembelea kituo hiki kwanza unakuja kwa hii meza ya kwanza hapa unaelezea unataka nini alafu unaelekezwa mahali unatakikana kwenda.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya .Ofisi hii ni ya serikali ya Kenya . Upeana huduma muhimu za nchi kama, kupeana certificate ya polisi . Pia huwa wanapeana kitambulisho , pia passport wanaeza kuwa na mhudumu ameketi kwenye kompyuta anagoja wateja wake waje hili aweze kuwahudumia.

uwanja wa taifa wa nyayo. Kuna watu mbalimbali ambao wamekusanyika katika sehemu hii. Huenda kuna sherehe ya serikali ambayo itafanyika katika siku hii ya leo ndio maana watu wameweza kujaa.

Huu ni uwanja wa mchezo wa kikapu. Uwanjani kuna wachezaji ambao ni kina dada. Wanacheza mchezo wa kikapu, pia naweza kuona watu kando kando wa uwanja wamesimama ni kama wanakuwa wamekuja kutazama huu mchezo ukichezwa.

Hawa ni wafuasi wa timu ya gormahia . Gormahia ni timu ya mpira ya kandanda kwenye nchi ya Kenya . Huenda kuna mchezo kati ya gormahia na timu nyingine . Na hawa ni mashabiki wamekuja kushabikia timu yao ya gormahia . Kuna wamama na kuna wazee. Kumaanisha hii timu iko na watu aina mbalimbali.

Tunaweza kuona kibanda ambayo ikona jina ya Milicent Omanga. Yeye husimamia wanawake kwenye Nairobi, ndani ya kibanda hio kuna watu wanawake kwa wanaume. Wamevaa manguo inavyoonesha ni Milicent Omanga, huenda ni kamppeni ya huyu mama Milicent Omanga wakati alipokuwa anaomba kura ya kuwa msimamizi wa wanawake.

Hapa ni sehemu ambapo wameitenga ili waweze kupeana huduma za serikali katika nchi ya Kenya. Tunaweza kuwaona watu mbali mbali, miongoni mwao ni wale ambao wanafanya kazi katika mahali hapa na wale ambao wamejitafutia huduma za serikali.

Hapa kuna wanasiasa mbalimbali. Kuna wanawake na wanaume. Naweza kumtambua Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na pia kuna maposta zimeandikwa Kalonzo. Huenda ni kampeni za siasa ambazo Kalonzo anataka kuwadhia kiti fulani.

Naona posta ya Mheshimiwa Rachel Shebesh. Hii ni posta ya kutumia wakati unaomba kura. Yeye alikuwa anaomba kura ya msimamizi wa wanawake Nairobi. Pia naweza kuona kwenye posta kuwa maandishi yao yanasema kuwa yeye alikuwa anasimamia amani.

Hapa ni ofisi za huduma kenya, naweza kuona wanaume watano ambao wako ofisini. Mmoja ni mhudumu na wanne wamekuja kushughulikiwa. Wawili wao wako na fomu mkononi pia naweza kusema huduma kenya unapeana huduma mingi sana kama kupata kitambulisho.

Huku ni nyumba ya Huduma. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali walioketi huku wakisubiri ili waweze kupata huduma ya serikali. Kuna hata yule ambaye anaonekana kwamba anafanya kazi katika sehemu hii.

Huku ni uwanjani kuna umati wa watu wengi ambao wanaonekana kwani ni dhahiri kwamba wao ni mashabiki ambao wamekuja kushangilia na kutazama mchezo unapo endelea uwanjani .

Hao ni mashabiki wa Bandari FC. Hapa naeza kuona mwanadada mmoja ameshika kibango lenye maandishi ya Bandari FC. Huenda leo ni siku ya mchezo na Bandari FC imeshiriki kwenye haya michezo.

Hapa tunaweza kuona pasipoti hili moja ni dhahiri kwamba ni ya nchi za Afrika mashariki, kama mtu una pasipoti ya aina hiyo unaweza kusafiri katika nchi zote ya Afrika mashariki.

Huku ni uwanjani. Kuna watu wengi ambao wamevaa nguo za rangi ya bendera ya rangi ya Kenya dhahiri kwamba wao ni mashabiki wa nchi ya Kenya na wamekuja kutazama mechi ikichezwa uwanjani.

Hawa ni wanasheria wa nchi ya Kenya , wamesimama kwenye laini, na pia mwanasheria mkuu ambaye jina lake ni Martha Koome. Ako akiongea. Ni kama anaujulia wanahabari au anaujulia kikao fulani ambao hatuwezi kuona kwasababu hawajaonyeshwa.

Naweza kuona wanasheria wansheria hao wako kazini kwa maana wamevaa nguo zao rasmi za kazi. Kuwa mwanasheria waweza kupata pesa mingi kwa maana wanalipwa mshahara wa juu sana na pia waweza kusaidia watu kuwatetea wakati wako taabani ama wamefanya makosa.

Hawa ni mashabiki wa tusker FC , tusker FC ni moja ya timu za kandanda nchini Kenya, hii timu huwa inacheza timu zingine kama za Gro mahia na mara kwa mara huwa wanashindwa na leo naona mashabiki wako na furaha kama wameshinda leo.

Hawa ni wachezaji wa Kenya wa mchezo wa ruji. Pia naeza kuona wanatabasamu nyusoni mwao na pia wamesimama na wanatuzwa zawadi. Ni kama wameshinda kwenye michezo waliokuwa wameshiriki mahali fulani.